Chumba cha afya. Kina meza ya kazi iliyotenganisha watu wawili. Mmoja akiwa amevaa barakoa na koti jeupe, la wazi. Huku mwingine akiwa ameketi upande wa pili, akiwa na mtoto mchanga.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini uso wak ukionyesha udhaifu au maumivu huku mashine ya oksijeni ikiwa imewekwa puani kumsaidia kupumua. Madaktari wawili wamesimama kila upande wa kitanda, mmoja akimshika kwa upole begani, huku mwingine akimshika mkononi akionekana kuwa makini na kumhudumia kwa huruma.

Mtu wa huduma wa afya amevaa fulana ya miraba la koti la usalama la njano akitoa sindano kwa mtoto msichana aliyevaa fulani nyeupe. Mtoto ameangalia pembeni kwa utulivu, akionyesha ushirikiano.

Wataalamu wa afya waliovaa mavazi ya upasuaji ya kijani, glavu na barakoa, wamesimama kuzunguka meza ya upasuaji wakiwa katika harakati maakini za kitabibu.

Watu waliovaa mavazi ya buluu huenda ni vesti la shirika au sare maalum. Wameketi kwa mzunguko wakiwa wanatazamana uso kwa uso. Kila mmoja anaonekana kushiriki kikamilifu katika mjadiliano, baadhi wakizungumza huku wengine wakisikiliza kwa makini.

Wataalamu watatu waliovaa mavazi ya rangi ya samawati na vitambulisho, wanashirikiana kutoa huduma ya afya kwenye mtoto mdogo anayeshikwa na mzazi wake. Mmoja wao anamsaidia mtoto kwa upole akitumia vifaa vya matibabu vilivyopo kwenye sanduku iliyofunguliwa mezani.

Daktari wawili wa meno wameinama kwa umakini juu ya mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha matibabu. Mdomo wake ukiwa wazi kabisa kwa ajili ya uchuguzi au matibabu yaliyomleta.

Mzee mmoja akiwa na tabasamu la kupendeza anaonyesha pengo ndogo, katikati ya meno ya taya ya chini, ameinua mkono wake wa kushoto, akitumia mswaki wa kiasili, kijiti cha mti wa mswaki, akiwa anasugua meno yake kwa ustadi, na kwa utulivu.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno. Mdomo wake ukiwa wazi. Daktari wa meno aliyevaa glavu anatumia kifaa kidogo kilicho na kichwa cheupe laini kufanyia usafi wa meno. Kifaa hicho kikizungushwa taratibu kwenye uso wa jino.

Daktari anamshughulikia mgonjwa. Mkono wake wa kulia, ukishikilia kifaa kidogo chenye kioo, huku mkono wa kushoto, ukiwa na kifaa kingine chembamba, chenye ya ncha ndogo, kwa ajili ya kuchunguza. Mgonjwa aliyeketi mbele yake, anaonyesha tabasamu dogo.

Mwanaume, mwenye meno meupe, anasugua kwa makini meno yake, kwa kutumia mswaki, wa rangi ya bluu na nyeupe. Ameshika mswaki huo, kwa mkono wake wa kulia.

Skrini ya kompyuta inaonyesha eksirei ya meno na taa ya binadamu. Picha hii nyeusi na nyeupe inaonyesha mifupa ya taya. Meno yote ya juu na chini pamoja na baadhi ya viungo vilivyowekwa mdomoni kama vile vipandikizi.

Mtu mmoja amefungua mdomo wake. Meno yake ya juu yakiwa na nafasi tatu wazi, ambapo meno yanakosekana. Meno mengine yaliopo yakiwa na rangi ya manjano. Daktari wa meno amesimama karibu akishika kwa uangalifu sehemu ya tani, kwa kutumia glavu.

Daktari wa meno aliyevaa glavu za bluu, anashikilia kifaa chenye kioo kidogo kwenye mkono wake wa kulia, katika mkono wake wa kushoto, anainua kifaa kingine chembamba chenye ncha nyembamba pande zote mbili ambacho hutumika kwa kusafisha au kuguza sehemu ndogo za meno.

Picha ya juu inaonyesha mtu akitabasamu wazi, meno yake yakionekana kuwa na rangi ya manjano kidogo ikiashiria uchafu au matumizi ya tumbako. Picha ya chini inaonyesha mtu mwengine, naye akitabasamu lakini safari hii akiwa na meno meupe yanayong'aa.

Daktari wa meno, amevaa glovu za pinki. Mkono wake wa kushoto unashikilia kifaa chenye kioo kidogo chenye umbo la mviringo, kinachotumika kuangalia ndani ya mdomo kwa uangalifu. Mkono wa kulia unashika kifaa kingine kinachofanana na kolea ndogo chenye mche nyembamba zilizo pinda. Kinachotumika kushika, kuondoa au kurekebisha sehemu ya meno.

Mwanamke mweusi mwenye ngozi ya kahawia inayong'aa anatazama mbele kwa tabasamu pana, meno yake meupe yakiwa yamefunuliwa kwa mng'ao wa asili.

Muundo wa meno wa plastiki, unaonyeshwa ju ya meza ukifanana kabisa na safu ya meno ya binadamu, ukitumiwa kwa mafunzo au maelezo ya kiafya. Pembeni mwa muundo huo, kuna vifaa vya meno vya kitaalamu, mojawapo ikiwa ni kioo kidogo chenye mpini mrefu, kinachotumika kuangalia sehemu za ndani ya kinywa, kwa undani. Karibu na vifaa hivyo, mswaki wa kawaida umewekwa kuashiria matumizi ya kila siku ya usafi wa kinywa.

Mdomo wa mtoto umefunguliwa kwa kutumia mikono yenye glavu, kufichua meno ya juu na chini pamoja na fizi. Juu ya meno ya mbele ya taya ya juu, kuna doa jeusi linaloweza kuashiria hali ya kiafya, inayohitaji ufwatiliaji wa daktari wa meno.

Mtaalamu wa meno aliyevaa glavu za bluu anatumia brashi ndogo kupaka dutu ya kinga kwenye meno ya mtu anayepata matibabu ya kinywa.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno. Kichwa chake kikiwa kimelala nyuma kwa ajili ya uchunguzi au matibabu. Daktari wa meno aliyevaa glavu, anashikilia kifaa cha chuma mdomoni mwa mgonjwa labda kikitumiwa kuondoa kitu kati ya meno au kufanya usafishaji wa kina.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno, akiwa amerudi nyuma, kwa ajili ya uchunguzi wa kinywa. Daktari wa meno, aliyevaa glavu, anatumia kifaa chenye kioo kidogo, kuangalia ndani wa mdomo wake. Mdomo wa mgonjwa uko wazi, na uso wake unaonyesha hali ya utulivu.

Moto mkubwa unawaka kwa kasi kwenye shamba miale yake ikienea juu ya nyasi kavu na vichaka ikiambatana na moshi mzito unaopanda angani. Mwanaume mmoja yupo karibu na moto huo akiwa ameshika tawi kubwa lenye majani akijaribu kwa nguvu kupiga moto huo ili kuuzuia kusambaa zaidi.

Mwanaume ameketi chini kwa huzuni huku kichwa chake kimeinama akitazama ardhini kwa mawazo mazito. Mikono yake imeshika kofia nyekundu kwa nguvu kana kwamba inampaa faraja akizungukwa na mabaki ya nyumba zilizochomeka.

Kundi la watu wamesimama kwenye eneo lililofurika maji ya matope huku baadhi wakiwa ndani ya mtumbwi wa mbao unaoelekea kwa tahadhari. Maji yamefika kiunoni kwa baadhi ya watu yakionyesha uzito wa mafuriko katika eneo hilo la makazi.

Wahudumu wawili wa msalaba mwekundu, wamesimama upande mmoja wa barabara usiku wakiwa wamevaa sare zao nyekundu zenye nembo angavu. Pembeni mwao, askari polisi amesimama kwa tahadhari. Mbele yao, moto mkubwa unawaka kwa nguvu, miale ya moto ikipanda juu na kuangaza giza la usiku.

Watu wamesimama ndani ya mafuriko maji yakifikia magoti yao wakitazama kamera kwa nyuso za huzuni ,hofu na kukata tamaa. Nguo zao zimenyeshewa na zinalowa kabisa. Nyuma yao nyumba nyingi zimeharibika, kuta zikiwa zimeporomoka, paa zilizong'oka na baadhi zikiwa zimezingirwa na maji kabisa.

Wanaume wawili wamesimama kwenye maji ya mafuriko yenye rangi ya udongo yakifikia magoti yao, huku wakimsaidia mwanamke kwa kumshika mikono yake kwa uangalifu kila upande.

Mwanaume anamsaidia mwanamke kuinua gunia kubwa, huenda likiwa la chakula kutokana na mwonekano wake na mazingira ya karibu yanayoonekana kama yenye mavumbi. Mikono yao yote miwili Iko kwenye gunia wakilishika kwa nguvu huku wakishirikiana. Mwanamke anaonekana mwenye shukrani uso wake ukiwa umejawa na umakini na juhudi. Kwa nyuma kuna watu wengine walioko katika kivuli au mbali kiasi.

Mwanamke pamoja na kundi la wanaume wamesimama ndani ya maji ya mafuriko yanayowafikia magotini. Miili yao ikiwa nusu, imezama kwenye maji yenye rangi ya udongo. Watu wametazama moja kwa moja kwenye kamera kwa utulivu na hisia mchanganyiko.

Madaktari wawili wa upasuaji, wamesimama pembeni ya sinki la kunawia, wakiwa wamevaa mavazi rasmi ya upasuaji pamoja na barakoa na kofia za kufunika nywele.

Jengo limeporomoka sehemu kubwa ya miamba ,seke na mabaki ya ukuta yakiwa yamesambaa chini akionyesha athari kubwa ya kuporomoka, kati ya mabaki hayo gari jeusi limefunikwa na vifusi hasa kwa sehemu ya mbele.

Watu kadhaa wamevaa sure za rangi ya kijani na fulana nyeusi wakishiriki shughuli ya usafi wa mazingira, wengine wanashika koleo na ndoo wakikusanya taka na kusafisha sehemu ya mtaro ya maji machafu.

Gari lekundu limeshikwa kabisa na mti mkubwa uliovunjika. Tawi kuu likiwa limedondoka moja kwa moja juu ya paa la gari hilo. Mti huo unaonekana kuwa na kipenyo kikubwa na matawi yake mingi yamesambaa kote juu ya gari.

Mwanaume amevalia kofia ya buluu, raba za kazi za rangi ya buluu na mikanda ya rangi ya manjano pamoja na glavu nyekundu. Ameinama akifanya kazi shambani. Anaoenakana akipanda au kutunza mimea midogo ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye safu za udongo ulioinuka.

Mzamiaji yuko chini ya maji akiwa amevaa suti ya kuzamia ,maski ya uso na mrija wa hewa akielea kwa utulivu kwenye kina cha bahari au ziwa ,mbele yake kuna kundi kubwa la samaki wanaoelekea upande wake waki safiri kwa pamoja kwa mpangilio wa kuvutia.

Madaktari wa upasuaji wamevalia mavazi ya kujikinga na wanafanya kazi kwa umakini mkubwa ndani ya chumba cha upasuaji. Mgonjwa amelala chini kwenye kitanda cha upasuaji, ,mwili wake umefunikwa isipokuwa sehemu inayofanyiwa upasuaji. Daktari mmoja anatazama kwa makini skrini inayoonyesha picha ya ndani ya mwili wa mgonjwa.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini akiwa na mkono uliovunjika au kujeruhiwa vibaya ukiwa umetundikwa kwa mfumo wa kamba na mizigo. Mikono miwili ya wafanyikazi wa afya akiwa amevaa glovu nyeupe, na koti la kijani inaonekana ikishika Moja wapo ya mizigo hiyo.

Magodoro mengi, yamepangwa kwa safu nadhifu kwenye sehemu ya nje yakiwa yamefungwa kwa plastiki ya uwazi kwa ajili ya usafi na ulinzi dhidi ya vumbi.

Mwanaume ameshika kichwa chake kwa mkono mmoja. Uso wake umejaa huzuni, na kukata tamaa. Ameketi kwenye kiti, mwili wake ukiegemea mbele, kwa uzito wa mawazo. Mbele yake daktari amesimama, akieleza jambo kwa umakini.

Mwanaume ameketi huku kichwa chake akiwa amekishika, vidole vikiwa kwenye paji la uso wake uliojaa huzuni na kuchanganyikiwa kana kwamba amepokea habari nzito. Mbele yake daktari wa kike amesimama, akiwa amevaa koti jeupe la kitabibu akimwelekeza macho moja kwa moja.

Mwanamume ameegemea juu ya dawati lake, mikono yake ikiwa nyuma ya kichwa. Anaonekana kushikilia kwa msongo au huzuni. Kichwa chake kimeinama, mwili wake ukiegemea mbele kwa uzito wa fikra, hali inayoonyesha hisia zake.

Mama amemshikilia mtoto wake kwa upole akihakikisha kuwa yuko tulivu na ametulia. Mwanamke mwingine aliyevaa fulana ya kijani ambaye huenda ni sare ya wahudumu wa afya anamimina dawa ya kioevu ndani ya mdomo wa mtoto kwa kutumia tone.

Daktari aliyevaa glovu za bluu ameshika kwa udhabiti mkono wa mgonjwa akilenga eneo chini ya kiwiko ambapo anachoma sindano kwa uangalifu. Mikono yake imekaa kwa usahihi. Mkono mmoja ukishikilia sehemu ya juu ya mkono wa mgonjwa, ili kuhakikisha imetulia na mwingine ukiongoza sindano kuingia kwenye ngozi.

Daktari ameshika mdomo wa mvulana mdogo kwa upole huku mama yake akimshikilia mtoto huyu kwa kumsaidia awe tulivu. Daktari anamimina dawa ya maji kwa kutumia bomba dogo maalum cha kupimia moja kwa moja mdomoni mwa mtoto

Mtoto mchanga anashikiliwa kwa upole na mama yake huku mtu mwingine ambaye anaweza kuwa daktari akiwa karibu naye akishikilia kifaa kidogo kinachofanana na sindano.

Mwanamke amemshikilia mtoto wake kwa upole mikononi mwake. Uso wake ukiwa na utulivu, na mama anayemjali mwanawe. Daktari amesimama mbele ya, mkono mmoja ukiwa umeshika mdomo wa mtoto kwa upole, huku mkono mwingine ukitoa dawa ya kinywa, kwa kutumia kifaa kidogo.

Mtoto mdogo ameketi huku mdomo wake ukiwa wazi, akishikwa kwa upole na daktari anayemsaidia kuweka wazi zaidi. Daktari anashikilia tembe, za rangi za buluu, kwa kutumia mkono moja, akielekea kuziweka ndani ya mdomo wa mtoto kwa uangalifu.

Daktari aliyevaa glavu za bluu ameshika kwa uangalivu kiwiko cha mgonjwa kwa mkono wa kulia. Akihakikisha kua mkono huu umekaa sawa kwa ajili ya sindano. Katika mkono wa kushoto, daktari anashikilia sindano iliyojazwa tayari kwa kuchoma.

Daktari wa meno wa kike aliyevaa mavazi rasmi ya udaktari pamoja na glavu na maski anainama kwa makini juu ya mtoto mdogo anayelala kwenye meza ya matibabu, mdomo wake ukiwa wazi. Daktari anafanya kazi kwa umakini akitumia vifaa maalum vya meno.

Mtoto mdogo wa kiislamu, aliyevaa kofia ndogo nyeupe ya dini ameketi akiwa ametulia huku mwanaume anayeaminika kuwa daktari au mtoa huduma ya afya akimpa dawa ya kinyevu kwa kutumia bomba maalum.

Mama amemshika mtoto mchanga kifuani, amemfunika kwa kitenge chenye rangi ya kijani, zambarau, na nyeusi. Mtaalum wa afya amevaa aproni jeupe, na shati la mistari, akiwa amesimama karibu, akionekana kutoka ushauri wa msaada, au wa kiafya.

Mama amebeba mtoto wake kwa upole kwenye mikono yake. Uso wake umejaa tabasamu la faraja na upendo. Mtoto akiwa mdogo, amefungua mdomo wake na daktari aliyeketi karibu akimpatia dawa ya kinywa kwa kutumia kifaa maalum.

Anavaa mavazi meupe ya kujinga kuanzia kichwani hadi miguuni, pamoja na glavu, barakoa na miwani ya kujinga, ili kuzuia maambukizi yoyote ya moja kwa moja. Mikono yake imenyooka mbele akielekeza kifaa chembamba chenye pamba upande mmoja ndani ya mdomo wa mtoto mdogo.

Picha inaonyesha sehemu ya mkono ya mtu iliyo na jeraha dogo la mvirringo katikati linalo zungukwa na ngozi iliyo chupuka kidogo na kubadilika rangi

Mikoni ya mtoto imeshikilia sabuni nyeupe chini ya bomba la maji lililofunguliwa kidogo. Matone ya maji yakitiririka juu ya mikono hio na kuingia kwa ndoo ya plastiki iliyoko chini.

Mwanaume amesimama karibu na ukuta wenye bomba tatu za maji. Kila bomba likiwa limeunganishwa kwenye mfumo wa saruji. Mbele yake kuna mandoo matatu ya plastiki ya manjano, moja likiwa tayari linawekwa maji.

Mguu wa mwanaume umesimama juu ya karatasi nyeupe, upande wa mguu ukiwa umevimba kwa kiasi kikubwa na ngozi kuanza kubadilika rangi kuelekea bluu, kuashiria uwezekano wa kuumia au kuvuja kwa damu ndani ya tissue .

Boxer mmoja amesimama akiwa ameshika mkono wake wa kulia, hupata jereha kwenye vifundo vya vidole, ambacho michumbuko au majeraha madogo yanaonekana wazi. Mkono huu ameushika kwa mkono wake wa kushoto, kwa upole, ukionyesha maumivu, au uchovu badala ya pambano.

Mchezaji wa mpira wa miguu amelala chini kwenye uwanja huku mikono yake ikishikilia goti lake la kulia kuonyesha maumivu. Mwili wake umepinda kidogo ikidhihirisha kuwa ameumia ghafla wakati wa mchezo. Mbele yake mpira umesimama kimya ukiwa karibu na nyayo zake kana kwamba tukio hilo lilitokea sekunde chache baada ya kugusa au kupiga mpira.

Mwanaume amelala chini akiwa ameshika uso wake kwa maumivu makali. Huku uso wake ukionyesha hali ya kuteseka. Karibu naye kuna mtu anayeonekana kuwa daktari wa mchezo au kocha akiwa amepiga magoti huku akimnyoosha mguu wa mwanaume huyo kwa uangalifu.

Mwanaume ameshika mkono wake wa kushoto kwa mkono wa kulia. Vidole vyake vimekaza sehemu ya kifundo cha mkono kana kwamba anajaribu kupunguza maumivu.

Mwanariadha amelala chini kwenye njia ya kukimbilia, miguu ikiwa imekunjamana na mkono wake mmoja umeshikilia sehemu ya paja lake la kushoto, akionekana kuwa kwenye maumivu makali.

Mguu unaonekana ukiwa umevimba sana hasa katika sehemu ya kivundo cha mguu ambapo ngozi imepanuka na kuonekana kuwa na msisimko wa damu au majimaji ya ndani. Rangi ya ngozi kwenye eneo hilo imebadilika kidogo ikionekana nyekundu au ya zambarau ikilinganishwa na sehemu zingine za mguu.

Mchezaji wa rugby amepiga magoti kwa mguu mmoja uwanjani. Uso wake umejaa maumivu na hali ya kuchanganyikiwa, akishika sehemu ya mwili wake kwa tahadhari. Mbele yake daktari wa timu aliyevaa fulana ya kijani, yenye alama ya matibabu amepiga magoti pia akimwangalia kwa makini.

Ni eneo la shamba lina mimea mirefu, nyembamba yenye rangi ya kijani kibichi, na baadhi ikiwa na ncha za njano labda vitunguu maji au vitunguu vya chemi-chemi. Mimea imepandwa kwa safu, zisizo rasmi, na zimezungukwa na nyasi nyingine ndogo na udongo.

Mmea wenye majani makubwa, umesimama Wima ukiwa na matawi mengi. Majani yake, yanaonekana mapana na laini. Yakipokea mwanga wa jua, unaopenya kati ya matawi mengine yaliyo nyuma.